Nyasi hii ambayo imefadhiwa na mkulima ili atumie kulisha wanyama wake kwa eneo ili kufanya mahitaji ya ng'ombe kuwa rahisi.

Ndizi hii ni ya faida mingi kwa kuwa unaweza kutumia ndizi kama chakula. Na pia unaweza kupeleka ndizi kwenye sokoni ili kuweza kupata mapato.

Mgomba huu unaweza kushambuliwa na magonjwa kadhalika na pia mkuilima huyu anaweza kuilima shamba hili lake ili kujua kwamba mgomba huu unaweza kuadhiri mimea zake.

Maziwa haya ni maziwa masafi na yanaweza kutumiwa kama kutegeneza chai na pia yanaweza kukunywa. Maziwa haya yanafaida katika mwili wa mtu na afya ya mtu.

Katika shamba hili kuna mmea ambao huitwa ndizi, limepandwa katika hili shamba na unaeza pata mapato ukiuza ama pengine unataka kutumia kama chakula kwako.

technologia hiki kinaweza kutumiwa na wakulima bila kupoteza muda kwa kuwa mashini hii inaweza kuingia katika titi la ng'ombe na kujinyonya maziwa katika titi la ng'ombe.

Katika shamba unaweza kupata mimea ambazo zimepandwa na mimea hizi ni kama ndizi. Na kuna mamea zingine kama mahindi na mahindi hii imeweza kushikwa na vidudu na vimeweza kuharibika.

Hii ni mmea ambayo imepandwa shambani na unaweza kutumika kwa matumizi kama kuweza kupeleka ndizi hii kama chakula na pia unaweza kupeleka sokoni ili kuweza kupata mapato.

Ng'ombe hizi zimeweza kudungwa katika zizi hili la ng'ombe na linaweza kusafishwa kwa kuwa ng'ombe ikiwa safi tunaweza kupata maziwa ambayo ni safi pia.

Daktari huyu anaweza kuonyeshwa jinsi wanapotumia kifaa hiki kuona kama maziwa iko kwenye hali nzuri, na inaweza kutengenezwa katika eneo hili.

Ngombe hizi zimewezwa kufungwa katika eneo hili. Na ngombe hizi pia zinapata matibabu kwa mahali hapa na kuwa wanaweza kuwa na afya mzuri.

Vyakula hivi ni vyakula ambavyo vimetengenezwa na watu hawa wanapakua chakula hizi kwenye sahani hizi kisha wanaweza kula ili kuwasaidia kushiba.

Ndizi hii inaweza kutumika kama chakula na pia unaweza kutumia ndizi hii na kupeleka kwenye soko hili kukuwezesha kupata mapato ambazo unaweza kutumia kibinafsi.

Mahindi hizi zimeweza kukomaa na imefika wakati zinapovunwa. Mahindi hii imeweza kukauka na inaweza kutumika kama chakula nyumbani.

Ng'ombe hii imeweza kufungwa na kitu ambacho kinafaa kufanyika. Ng'ombe hii ni kukamuliwa kwa ng'ombe ambayo inaweza kusaidia Ng'ombe hii hili iwe na afya nzuri.

Kifaa hiki kimetengenezwa kwa kushonwa na kinatumika wakati mtu anapika ugali anaweza kuweka katika kifaa hiki na kifaa hiki kinafanya ugali iwe tamu na wakati mtu anakula anapendezwa na kifaa hiki ambacho kimewekwa ugali.

Ndizi hizi ziko katika soko na zinaonekana zikiwa zimeiva sana. Ndizi hii inatumika kama chakula na pia mtu anaweza kupeleka kwa wenye soko ili kuweza kupata mapato.

Mama huyu anatengeneza maziwa na kuweza kuweka maziwa kwenye friji hii ili maziwa iweze kukaa kwa muda ambao ni mrefu.

Mahali hapa ni mahali ambapo ng'ombe zinaweza kupata dawa. Ng'ombe hizi zinaingia kwenye nyumba hii ndogo ambayo imejengwa ili kuweza kupata dawa na dawa hii inaweza kusaidia ng'ombe ili isiweze kushikwa na vidudu.

Mtu huyu anakama ng'ombe kwenye ndoo na maziwa hii inatumika kwa kuwa anaweza kupeleka kwenye soko na kwa maduka ili kuweza kupewa na kulipwa pesa. Maziwa haya pia yanaweza kutumika kwa matumizi ya nyumbani.

Pikipiki hili liko katika barabarani na linaweza kusafirisha mitungi ambazo zinatumiwa kubeba maziwa. Bodaboda hii inafanya kazi nzuri ya kusafirisha mitungi hizi.

Ndizi ni mimea ambayo inavunwa na ndizi pia inaweza kutumika kama chakula na pia ndizi inaweza kupikwa kwenye soko hili kuweza kuuzwa na kupata mapato ambayo mtu uweza kutumia kwa maitaji yake.

Maziwa hayo yamewezwa kunyonywa kwenye titi la ng'ombe kisha kuifathiwa katika mashini ambayo huifadhi maziwa kwa muda mrefu .kisha huchukuliwa katika faktoria zuumda maziwa.

Katika shamba hili, kuna mambo ambayo inaendelea. Na mama huyu anaweza kutengeneza na kupalilia ndizi hizi ambazo zimeweza kupanda katika shamba hili.

Migomba ya ndizi zimeweza kupandwa na mkulima huyu kisha kuweza kupangwa katika eneo hili kisha mkulima huyu aivishe kisha aanze kuiuzia wanadamu wasiojiweza.

Ndizi ni mmea ambayo unapatikana na unawezwa kupanda katika shambani. Ndizi hii inaweza kutumika kama chakula na pia unaweza kupeleka kwenye soko ili kuweza kupata mapato.

Kwenye shamba kuna mmea wa ndizi ambao imepandwa, na mimea hizi tunaweza kutumika kama vyakula vya ng'ombe na pia ndizi hii inapozaa unaweza kupeleka kwenye soko ili uweze kupata malipo na pia inaweza kutumiwa kama chakula.

Ng'ombe hizi zimeweza kufungwa na ng'ombe hii inapigwa dawa. Dawa hii inaweza kusaidia ng'ombe hizi isipatwe na vidudu ambavyo vinaweza kuathiri afya yao.

Katika shambani kuna ndizi ambazo zimepandwa na ndizi hii imeweza kubadilisha rangi hiyo ya kijani kibichi. Ndizi hii imeweza kukomaa na ndizi hii inaweza kutolewa na kupelekwa sokoni.

Hapa ni zizi la ng'ombe. Ambapo unapata ng'ombe zimeweza kufugwa na inapata malisho bora.Ng'ombe hizi zinaweza kutoa maziwa mengi. Kwa sababu wa lishe bora ambao zinapata.

Katika shamba hili kuna kazi ambayo inaendelea, kazi hii ambalo inaendelea ni kazi ya kupanda ndizi. Na ndizi hii inaweza kuwa na manufaa kwa kuwa ndizi inaweza kutumika kama chakula na pia kufanyia biashara.

Jerikeni hii ni jerikeni ambayo inaweza kutumiwa kuwekwa maziwa na maziwa haya yanaweza kusafirishwa kutoka nyumbani hadi mahali ambapo maziwa zinatengenezwa.

ugomba huu ambao kuna mtu kuifanyia kwa shamba lake inaweza kuivishwa kisha kupata mazao kama mkulima.

Ndizi hizi ambavyo vimeweza kuivishwa kwa elimu kidogo naweza kuvuna na mkulima ili nisha kupata makao yake kama mkulima.

Mkulima huyu ameweza kupasua ndizi ambayo haijaweza kuiva. Mkulima huyu amefanya upasuaji wa hii ndizi ambayo umeweza haujaiva na ni vigumu sana binadamu aweze kukula ndizi kama hii.